Jalanda la ripoti au kitabu kuhusu teknolojia katika elimu. Inaonyesha watoto kadhaa wakiwa wamekusanyika na kutazama kifaa cha kielektroniki au kompyuta. Kifaa hicho kimeshikiliwa na mtoto mmoja na wote wanaonekana wakizingatia wanachokiona.

Watoto watatu ambao wanaonekana kuwa wavulana wadogo wakiwa wamekaa kwenye dawati la shule, moja wao anashikilia kifaa kinachofanana na simu au kompyuta ndogo na wote wengine wawili wanamwangalia kwa makini. Nyuma yao kuna ubao mweusi uliandikwa kwa chaki na pia kuna chati ya maombi ya kijomeria ukutani.

Mwanaume mmoja mzungu aliyeketi kwenye kiti mbele ya meza ya kompyuta. Amevalia shati jeupe na anaonekana akijitengeneza collar la shati au tai. Mezani kuna kompyuta, simu, kikombe na vifaa vingine vya ofisi. Nyuma yake kuna dirisha lenye mapazia na pia kuna baadhi ya fanicha na picha ukutani.

Msichana mdogo mwenye nywele nyeusi zilizofungwa mkia akiwa ameketi kwenye meza ya mbao na kutazama skrini ya komputa. Anaonekana akitabasamu na ana daftari wazi na penseli mkononi. Akionyesha anajifunza au anafanya kazi ya shule. Kando yake kuna kibodi, panya na kifaa cha uhalisi pepe. Mazingira yanaonyesha kuwa ni nafasi ya kujifunzia au kufanyia kazi nyumbani.

Inaonyesha kompyuta ya mkononi ikiwa imeunganishwa na alama za elimu kama vile globu, rula na atomic , pia kuna vitabu, kikombe cha ushindi na vifaa vya shule vikionyesha kuwa kujifunza kidijitali kunahusisha maarifa, mafanikio na zaa za masomo.

Mtu akifanya masomo ya mtandaoni akiwa amekaa kwenye meza ya mbao, mbele ya kompyuta mpakato. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwalimu akifundisha na karibu na mwanafunzi kuna vitabu, kikokotoo na daftari. Inawashiria mazingira ya kujifunza nyumbani na kutumia teknolojia.

Kundi la wanaume, wengi wao wakiwa vijana, wakifanya kazi kwenye kompyuta mpakato mezani. Wengine wamevalia vipokea sauti masikioni na baadhi yao wanaonekana wakishauriana. Inaonekana kama mazingira ya ofisi au chuo ambapo wanashirikiana kwenye miradi au masomo.

Mwanamume mwenye umri wa makamo au mzee akiwa amekaa mezani na kutumia kompyuta mpakato. Amevaa shati la buluu la jeans na miwani na anaonekana akizingatia kazi yake. Anashikilia kalamu na anaandika kwenye daftari lililokuwa mbele yake huku laputopu yake likiwa wazi karibu naye. Mandhari ya nyuma inaonyesha mazingira ya ofisi yenye madirisha makubwa na mwanga wa kutosha.

Basi kubwa la shule lenye rangi ya njano likiwa limeegeshwa barabarani au kwenye eneo la wazi. Kwenye ubavu wa basi kuna nembo ya shule na maandishi St. Mary's School. Basi lina madirisha mengi meusi na linaonekana kuwa katika hali nzuri likionyesha usafiri wa shule.

Chumba kikubwa chenye meza za kahawia zilizopangwa kwa umbo la u na viti vichache. Kuna dirisha kubwa linaloonyesha nje ya jengo na pia kuna kioo au dirisha dogo ukutani kinachoonyesha mtu ndani .

Vijana huenda wanafunzi wakitayarisha chakula nje, wawili wao wanaonekana wakikata au kukuna mboga kama karoti na kabichi. Wamevalia sare au nguo zinazofanana na jengo la zamani linaloonekana nyuma yao.

Kundi la vijana wanawake na wanaume wamesimama kwenye kilele cha mlima labda baada ya kupanda. Wamekusanyika karibu na ubao ulioandikwa Kilele Ngania Mt. Longonot Summit na taarifa nyingine za kijiografia zikionyesha wako kwenye mlima Longonot. Wote wanaonekana kuchoka kidogo lakini wametabasamu wakionyesha kufurahia kufika kileleni. Nyuma yao kuna mandhari pana yenye mawingu na mimea ikionyesha urefu wa eneo hilo.

Mtoto mdogo mwenye uso wenye tabasamu akishikilia gitaa, anaonekana kuwa na Downs syndrome .Nyuma yake kuna watoto wengine kadhaa wakiwa wamekaa kwenye mifuko laini na mwanamke mzima ambaye anaweza kuwa mwalimu wao. Wote wanaonekana kuwa katika chumba chenye mwanga mwingi labda darasani au eneo la kuchezea. Mtoto anayetabasamu anaonekana kufurahia gitaa yake.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu pana akiwa amevaa kifaa cha kusaidia kutembea chenye rangi ya bluu na nyeusi amevalia shati jekundu na suruali nyeusi na anaonekana mwenye furaha na anafurahia kuwa nje kwenye nyasi. Nyuma yake kuna uwanja wa michezo au bustani ikionyesha mazingira wazi na ya kupendeza.

Mwanamke labda mwalimu au mtaalamu akimfundisha mtoto mdogo. Mwanamke huyu amekaa akimwangalia mtoto na anashikilia kitu kidogo cha rangi ya bluu mkononi mwake. Mtoto naye amekaa mbele yake akishikilia kitu kidogo cha rangi ya chungwa na anatoa ishara ya kuzungumza. Mezani herufi au namba zingine, rangi mblimbli zikionyesha kuwa ni somo ya kujifunza maneno au hesabu. Mandhari ya nyuma yanaonyesha rafu za vitabu ikionyesha mazingira ya kujifunza.

Mwalimu mwanamke akimsukuma mwanafunzi wa kiume kwenye kiti cha magarudumu ndani ya ukumbi wa shule. Mwanafunzi huyu wa kiume anaonekana akishika kalamu na anajiegemeza kwenye dawati dogo lililoshikana na kiti chake. Watoto wengine, labda wanafunzi wenzake wamesimama karibu nao baadhi yao wakitabasamu na wengine wakiongea. Ukutani nyuma kuna ubao wa kijani wenye karatasi na picha zilizobandikwa.

Mwanamke na kijana wameketi kwenye meza wakionekana wakishirikiana katika shughuli ya kujifunza au kucheza. Kijana ameketi kwenye kiti cha magurudumu na anaonekana akiongea huku mwanamke akitabasamu na kumwelekezea kidole kwenye kitabu au bodi iliyo mbele yao. Mezani kuna vifaa mbalimbali vya kujifunzia au kuchezea kama vile vinyago vya rangi.